Mvua kubwa ilinyesha katika kijiji kimoja na maji kujaza manyumba za watu. Wanaoishi kule wameamua kuenda pahali ambapo hakujajazwa na mafuriko hayo, mifugo nayo pia imehangaika kwa kuwa hawajazoea maisha hiyo.

Daktari wa mifupa anajaribu kusaidia mtoto mchanga msichana mwenye umri mdogo sana. Wanamchekesha ili ajaribu kufanya jinsi anaambiwa na muuguzi, kwani hiyo ndio tiba ambayo anafaa kupewa. Mama yake kwa upande mwingine amejaa furaha ribo ribo akimshikilia mwanawe mikono.

Dawa ya kuchanja magonjwa kama vile surua, mabusha, na rubela, yote yameekwa kwenye chupa moja. Sindano ya kupeana au kuingiza bidhaa hii mwilini iko pale na iitayari kufanya shughuli hiyo haraka iwezekanavyo. Yamewekwa pahali pasafi, na penye pamekauka.

Mtoto mmoja kijana adungwa sindano ya chanjo ili kumuepusha na ugonjwa fulani ulio enea kote nchini. Anaskia uchungu lakini anajaribu kutulizwa na madaktari ili asiweze kulia.

Watu wawili wamevalia barakoa na wananawa mikono yao kwa kutumia sabuni na maji ya mfereji. Wanafanya shughuli hiyo kwa kuwa wanazuia ugonjwa wa korona kwani kuzuia ni muhimu kuliko tiba. Wamezingatia urefu ya jinsi wamesimama kwa kuwa hiyo ndio masharti yaliyopeanwa na waliobobea katika mambo hayo.

Dawa moja ya chanjo ilyowekwa kwenye chupa ndogo yenye lebo kali. Imefungwa vizuri ili yasimwagike wala mtoto kuchezea. Sindano la kulidungia pia limefungwa pahali kali kwa kuwa inaweza kupata uchafu wa mazingira ambayo ina madhara mengi kwa mwili wa binadamu.

Mwanamke bomba amekwenda hosipitalini kumuona daktari wa macho ili aweze kupata matibabu. Ameegeza kichwa kwenye mashini fulani akiangaliliwa shida iko wapi. Chumba hiki pana usafi wa hali ya juu na pia vifaa muhimu vya kuwasaidia wagonjwa wanao ingia kule.

Mvua kubwa ilinyesha katika kijiji fulani na maji kujaza manyumba za wakaazi wa eneo hilo. Mtu mmoja ameamua kuhamisha virago vyake ili asilowe. Anatumia mashua alioujenga kwa mbao na misumari kwani hilo tu ndio njia ambayo angeitumia kusafirisha mizigo hizo.

Mgonjwa mmoja anapata matibabu kutoka kwa madaktari wawili waliobobea kwa kufanya kazi hiyo. Wamevalia nguo ambayo ni ya hospitali tu kwani inazuia kwa kupata uchafu wa mazingira au mtu anayetibiwa. Ni shughuli inayotaka umakinifu wa hali ya juu.

Daktari mmoja msichana mwenye elimu na ujuzi wa kutibu macho ,anahudumia mgonjwa mmoja aliyelemewa ,wanatumia mashine moja ili kutafuta pahali ambapo shida iliko, wanaelewana na kutabasamu kwa kua wanataka waisuluhishe tatizo hili haraka iwezekanivyo , jumba hili limejengwa vizuri na kulindwa na usafi wa hali ya juu.

Daktari mmoja anaye elimisha mgonjwa wake jinsi ya kulinda meno ili isije ikapata maumivu tena baadae. Wanaelewana vizuri na kutii umakinifu kwa kuwa kuzuia ni muhimu kuliko tiba. Wako kwenye nyumba safi iliyojengwa na kudhibitishwa tu kwa shughuli hiyo. Muuguzi amevalia nguo nyekundu na barakoa iliyo na ishara kuwa ako kazi.

Watu wanne wamevalia barakoa na wananawa mikono yao kwa kutumia sabuni na maji ya tanki ndogo. Wanafanya shughuli hiyo kwa kuwa wanazuia ugonjwa wa korona. Kwani kuzuia ni muhimu kuliko tiba. Umezingatia urefu ya jinsi imesimama kwa kuwa hayo ndiyo masharti yaliyopeanwa na waliobobea katika jambo hiyo.

Daktari mmoja anamuangalia mgonjwa anayeugua ugonjwa wa mwili. Anashughulikiwa huku akisikia uchungu na kujaribu kushika mkono wa muuguzi. Shida hii ni mbaya mno na inaweza kupatia binadamu wakati mgumu sana anapoishi duniani.

Daktari mmoja anapeana chanjo kwa mwanamke mmoja, anayeishi katika kijiji kimoja eneo bunge fulani, amebeba jisanduku ya kuwekea madawa hizo, shughuli hii ameamua kufanya kwenye uwanja pahali ambapo kuna hewa safi ila tu shida ni jua kali.

Mwanamke mmoja amempeleka mwana wake wa miaka miwili kwa daktari ili atibiwe kwa kuwa anaugua ugonjwa fulani. Amebebewa doli yake wa kuchezea ndio asisumbue wala kulia wakati huo wa matibabu yake.

Mzee mmoja aliyevalia kofia nyekundu iliyo na manyoya ya kuku, yumo chumbani mwake anakata mti mkubwa ili uwe vipande vidogo akiutumia panga. Anazo nyungu mbili alizozieka shingoni mwake kwa kutumia kamba. Kando yake, kunalo kiti cha mbao ambacho anatumia kukalia.

Moshi linatoka ndani ya nyungu ambayo ina ishara kuwa kuna kitu ambacho kinachomwa ndani. Kando kuna besheni iliyowekwa miundo tofauti tofauti. Pia kuna jiwe ambalo matawi yamesiagwa ili yatumike kutibu ugonjwa fulani.